Watu zaidi ya hamsini, wako kwenye soko. Wengine ni wauzaji, wengine ni wanunuaji. Soko hili, limetengenezwa na mabati. Nguo zimewekwa pale, ili ziweze kuuzwa kwa wanunuaji.

Sokoni kuna bidhaa aina tofauti tofauti zinauzwa. Mfano ndizi, maembe, machungwa , nanasi , viazi. Chini kuna kreti mbili ambazo zinasaidia kubeba bidhaa hizi.

Sokoni kuna bidhaa tofauti tofauti mfano, viazi ,karoti, mahindi ,sukuma,,nyanya, maembe ,vitunguu, kando kuna watu ambao ni wanunuaji na wauzaji.

Duka lenye mlango wa rangi ya samawati limefunguliwa, duka hili lina bidhaa aina tofauti tofauti ambazo zinauzwa ndani nje kuna kreti mbili za soda ambazo ni za rangi nyekundu.

Gari kubwa ambalo lina rangi ya samawati n na nyekundu na magurudumu ya rangi nyeusi imebeba gari ndogo zaidi ya tano ambazo zina rangi nyeusi kando nyumba ambayo ina rangi nyeupe na milango ya rangi ya samawati.

Gari nne zimewekwa kwenye uwanjwa. Gari hizi zina rangi tofauti tofauti. Gari moja ina rangi ya samawati, nyingine ina rangi nyeusi na mbili zina rangi nyeupe. Kando yao kuna miti ya rangi ya kijani.

Sokoni, kuna viatu za rangi tofauti tofauti. Zimepangwa kwenye mistari, ili ziweze kuuzwa. Kando kuna mwanamke mmoja, ambaye anauza nguo.

Magari zaidi ya tano yamepangwa kwenye foleni. Magari haya yamepangwa hivi ili yawe na muonekano mzuri, ili wateja wakaweze kuyanunua.

Magari zaidi ya matatu yameegeshwa uwanjani, yana rangi tofauti tofauti kama nyeusi na nyeupe, kwenye uwanja kuna rangi ya kijani, kwa umbali miti imepandwa pale.

Viatu za rangi tofauti tofauti zimewekwa sokoni. Viatu hizi ni mpya zimewekwa pale ili zikaweze kuuzwa.

Duka moja, limefunguliwa lina mlango wa rangi ya kijani. Mlango huu, una maandishi ambayo ni meupe, ambayo ni M pesa. Ndani, bidhaa tofauti tofauti zinauzwa.

Duka limefunguliwa amablo lina mlango wa rangi ya kijani, mlangi huu umeandikwa kwa rangi nyeupe Mpesa, ndani kuna maji ambayo yamepakiwa kwenye chupa, maji haya ni ya kunywa.

Gari lenye rangi nyeupe, madirisha meusi na magurudumu ya rangi nyeusi, limesimama, kwa umbali kidogo kuna magari mengine na kuna miti ambayo ina rangi ya kijani.

Gari moja, limeegeshwa kwenye uwanja ambao una rangi ya kijani. Kando yake, mwanaume mmoja amesimama. Nyuma, miti ya rangi ya kijani imepandwa huko.

Mwanaume mmoja amesimama nje ya duka ambalo ni la maziwa duka hili linaitwa Highride Kieni Dairy Products Limited . Duka hili lina rangi nyeupe na rangi ya kijani.

Gari zaidi ya tano zimewekwa pamoja kwenye nyumba moja. Gari hizi zina rangi tofauti tofauti kama vile nyeupe, nyekundu, nyeusi. Gari hizi zote ni mpya.

Gari tatu zimewekwa kwenye foleni. Gari moja ina rangi nyeupe nyingine ina rangi nyekundu. Gari nyingine ina rangi nyeusi. Gari hizi zimewekwa hapo ili ziweze kuuzwa.

Simu ya rangi nyeupe na nyeusi imebebwa mikononi. Simu hii inaonyesha programu ambayo iko kwa simu. Inasaidia katika kutuma na kutoa pesa. Kando kuna maandishi ya lipa na mpesa.

Watu zaidi ya wawili wako kwenye duka kubwa mwanamke mmoja amevaa shati nyeupe ambalo limeandikwa daima, duka hili linauza bidhaa aina tofauti, tofauti.

Magari zaidi ya matano, yamepangwa kwenye foleni. Magari haya ,yana rangi tofauti tofauti kama vile, nyeusi, samawati, nyekundu na nyeupe. Magari haya yamepangwa hivi ili yaweze kuuzwa.

Duka ambalo linaitwa Yustina milk limefunguliwa. Lina watu watatu ndani .Nje kuna ng'ombe ambaye amechorwa ambaye ana maziwa mengi sana.

Mtu mmoja mebeba noti za elfu moja mkononi, noti hizi ni mingi kwa noti hiyo kuna mwanaume mmoja ambaye amechorwa pale ambaye amevaa suti.

Simu, imeshikililiwa mkononi na rangi nyeusi. Simu hii inaonyesha programu tofauti tofauti ambazo ni za Safaricom. Programu hizi ni kama M-pesa, pale chini, kuna picha ya watu wawili.

Gari zaidi ya tano, zimepangwa kwenye foleni, zina rangi tofauti, mfano, nyeupe, nyeusi, nyuma yao miti ya rangi ya kijani na gorofa refu refu.

Duka dogo, ambalo limefunguliwa, linauza bidhaa aina tofauti tofauti. Bidhaa hizi ni kama, unga, sukari, soda, kuna kreti za soda kando yake. Duka hili, lina Mpesa ambayo inasaidia kutoa na kutuma pesa.

Gari lenye rangi nyeupe na magurudumu meusi limesimama . Kando yake kuna miti ya rangi ya kijani ,juu angani kuna mawingu yenye rangi ya samawati na rangi nyeupe.

Wanaume wanne wako kwenye buchari. Watatu wamevaa mavazi ya rangi nyeupe na mmoja amevaa vazi la rangi nyekundu na kofia ya rangi nyekundu . Wameikata nyama wakaiweka kwenye maonyesho.

Programu tofauti ambazo ziko kwa simu, zinaonyesha jinsi ambavyo zinatumika. Mmoja imeandikwa " send and request, ingine pay, nyingine withdraw, ingine airtime . Chini kuna mwanamke ambaye anaitwa Betty Obura na nambari yake.

Kuna watu wawili, mmoja ameketi mwingine amesimama. Aliyeketi amezibeba nguo mkononi. Chini kuna nguo zimetabakaa za rangi tofauti tofauti.

Watu wanne wako kwenye uwanja. Wawili wamesimama, wawili wameketi. Kando yao kuna magari ambayo yameegeshwa. Chini kuna nyasi ya rangi ya kijani na pia kuna miti ya rangi ya kijani.

Watu wawili mmoja amebeba simu ambayo inaonyesha progiramu ambayo inatumika kutuma pesa na kutoa pesa na mwingine amebeba noti ya mia mbili mkononi.

Simu moja imeshikiliwa mkononi. Simu hii inaonyesha programu tofauti ambazo ziko kwa simu. Programu hizi ni kama send money, withdraw cash, buy airtime Mshwari, lipa na Mpesa, my account .

Duka ina friji ya rangi nyekundu. Friji hii ina vinywaji aina tofauti tofauti. Ina Mpesa ambayo inasaidia kutuma na kutoa pesa.

Wazee wawili wameketi nje ya duka ambayo ina maandishi ambayo yameandikwa mpesa na airtel. Duka hili linafriji ambayo inavinywaji tofauti tofauti ndani.

Duka, linauza mapambo ya aina mbalimbali, mfano, mishipi, bangili, vyote hivi vinaonekana kupendeza sana. Kando yake, kuna mwanaume ambaye , amesimama , ambaye ni muuzaji

Mtu amesimama na baiskeli yake, kando mtu ameketi chini, duka limefunguliwa ambalo lina mlango wa rangi ya kijani na maandishi ya rangi nyeupe ambayo ni Mpesa.

Nguo mingi zimewekwa kwenye soko ,soko ambayo imetengenezwa kwa miti ,nguo hizi zimewekwa kwenye soko hili ,hili zikaweze kuuzwa zinaonekana kuwa zinapendeza mno.

Kuna watu zaidi ya mmoja kwenye soko hili. Kabeji zimewekwa chini zingine kwenye magunia. Soko linaonekana kuwa chafu. Kando ya hizo mbili kuna kreti za soda.

Duka limefunguliwa ambalo lina mlango wa rangi ya kijani na maandishi meupe ambayo ni Mpesa. Ndani bidhaa tofauti tofauti zinauzwa . Chini kuna mtungi wa rangi ya njano na nyeupe.

Soko lina bidhaa tofauti tofauti mfano viazi, nyanya, mahindi, karoti, maembe, kabeji, kuna watu ambao wako kando ya bidhaa hizi ambao ni wauzaji na wanunuaji.

Duka ambalo linaitwa Mount Kenya milk depot limefunguliwa, duka hili linauza maziwa tofautitofauti, limetengenezwa vizuri ili kuwavutia wanunuaji.

Soko hili limetengenezwa na mbao, lina matunda tofauti tofauti ndizi, maembe, machungwa, nanasi, kando yake kuna watu ambao wanauza matunda haya.

Noti moja amabyo imeshikililiwa mkononi ina rangi ya hudhurungi na nyeupe, noti hii imeandikwa Kenya, ni ya elfu moja, iko na majumba marefu marefu.